Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za kibenki muda wote. Ambapo mteja huingiza kadi ya benki kisha kuandika neno siri , halafu huchagua huduma anayoihitaji kutoka kwenye skrini iliyopo katika mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za kibenki mda wote, ikiwa na sehemu ya kuingizia kadi ya benki, kisha kuandika neno siri, ndipo hupatiwa huduma mbalimbali za kuchagua.

Kijana wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa amesimama ndani ya jengo la benki, akiwa anaongea na mhudumu kupatiwa huduma mbalimbali za kibenki, zinazotolewa sehemu hiyo.

Mteja akiwa ndani ya jengo la benki akikabidhiwa fedha kupitia sehemu ndogo iliyopo chini ya kioo kigumu, na mhudumu aliye upande wa pili wa kioo hicho ambacho hutumika kwa ajili ya usalama wa benki hiyo.

Jengo kubwa na zuri lenye nguzo refu ambazo zimezuia paa la jengo hilo, likiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa, vioo. kukiwa na bango lililoandikwa Bank of Africa, kumaanisha huduma za kibenki zinatolewa katika jengo hilo.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama nje ya jengo la benki ya "Equity" ambalo lina madirisha yaliyo tengenezwa kwa vioo yalio na matangazo mbalimbali yaliyobandikwa ikiwa ni pamoja na kutoa huduma za kifedha, kama vile kutuma pesa, kutoa pesa au kufungua akaunti ya benki.

Mazingira ya baa kukiwa na meza ya kaunta iliyo na vinywaji mbalimbali, pamoja na viti virefu vya kukalia, kukiwa na chupa zenye vilevi zilizopangwa katika rafu za ukuta, zilizopo katika kaunta hiyo.

Mazingira ya ndani ya baa kukiwa na stori refu zilizopo katika meza ya kaunta, huku watu wakiwa wameketi katika meza ndogo wakiwa wanapata vinywaji au vilevi, kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu za rangi mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni mhudumu wa baa akiwa amesimama katika eneo la kaunta, mezani kukiwa na kikombe chenye kilevi pamoja na maua ukutani kukiwa na rafu zilizopangwa chupa zilizo na kilevi au pombe.

Mazingira ya baa kukiwa na kaunta yenye meza refu na stuli refu za kukalia, kukiwa na vinywaji vya kilevi au pombe vilizopangwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani, pia kuna mwanga hafifu utokanao na taa za rangi mbalimbali zilizofungwa juu.

Mhudumu wa kiume aliyesimama katika kaunta ya baa, yenye meza refu na stuli refu za kukalia, kukiwa na vinywaji vya kilevi vilivyopangwa katika rafu za vioo, zilizopo ukutani mwa baa hiyo.

Kijana wa kiume ambaye ni mhudumu wa baa, akiwa amesimama katika kaunta, akiwa anachanganya vinywaji mbalimbali au vilevi na kuviweka kwenye kikombe hili kumpatia mteja; vinywaji vingine vikiwa vimepangiliwa katika rafu za vioo zilizopo ukutani.

Mkusanyiko wa kundi kubwa la watu waliopendeza wakiwa ndani ya baa, wakicheza muziki wengine wakinywa vinywaji au vilevile na kufanya maongezi ya hapa na pale, huku kukiwa na mwanga afifu utokanao na taa zilizofungwa juu zaidi.

Magari yenye uwezo wa kubeba watu wanne ya rangi nyekundu yakiwa katika sehemu kubwa ya maegesho ya magari, yakiwa yanasubiri kununuliwa na wateja watakaohitaji magari hayo.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva, kukiwa na viti viwili, stelingi ya kukatia kona, gia, sehemu ya kukanyagia mafuta na kushika breki. Pia kukiwa na mshale unayoonesha mwendokasi pamoja na mafuta.

Magari ya rangi nyeusi ya aina moja, yakiwa yameegeshwa katika sehemu kubwa ya maegesho, iliyo na mwanga wa kutosha, iliyofanyiwa usafi vizuri. Magari hayo yakiwa yanauzwa.

Kindoo kidogo chenye mkono wa kushikiria, kikiwa kimeshonewa kitambaa chenye maandishi ya zaka pamoja na sadaka; ambayo yameandikwa kwa maneno ya kiingereza, ambapo kina nafasi juu kwenye sehemu ya mfuniko ya kudumbukiza hela; inayotembezwa katika makanisa ili kuchangia sadaka.

Kijana wakiume akiwa anapata huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika mashine ya kisasa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuandika ujazo anahohitaji na kukinga kutoka katika bomba linalotiririsha maziwa.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka katika jagi, na kuweka katika chombo cha mteja aliyesimama, upande wa nje wa dirisha hilo la duka.

Mama akiwa amesimama nje ya duka; lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na kikombe cha maziwa katika ukuta wa duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yenye dirisha dogo ambalo lina bomba, na pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi cha maziwa unachohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme kufanya kazi, ikiwa imewekwa katika kona ya chumba na dirisha dogo limefunguliwa lenye bomba ndani ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa unachohitaji.

Kijana wakiume akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa chuma, na kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma ya uuzaji maziwa kukiwa na picha ya maziwa yaliyopo katika vikombe kwenye ukuta wa duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vifute ambavyo vina namba, inayotumika kuingiza kiasi cha maziwa unachohitaji.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, akiwa ameegemea juu ya meza refu akisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, yapatikanayo katika duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufye ambavyo huingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutirirsha maziwa. Pia kukiwa na picha zilizochorwa za ng'ombe anayekula majani na mtoto akiwa ameshikilia kikombe chenye maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine za kisasa ambazo zinatumia umeme kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa hayo kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali iliyo na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza yenye madumu ambayo yamejazwa maziwa yanayouzwa kwa mteja aliyesimama nje ya dirisha la duka hilo.

Mashine mbili za kisasa zinazotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika madirisha madogo yenye mabomba. Pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe, ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba. Pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma. Ndani kukiwa na meza ndefu ambapo juu yake kuna ndoo, iliyojazwa maziwa ambayo yanauzwa kwa wateja mabalimbali wanaohitaji huduma hiyo.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mabati. Wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya maziwa, yanayopatikana sehemu hapo nje kukiwa na madumu ya chuma, ambayo hutumika kuhifadhia maziwa.

Wateja wakiwa wamesimama ndani ya duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanahitaji kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina sehemu ya kuingiza pesa kisha kuandika kiasi au ujazo unaohitaji, ndipo unakinga chombo katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mbaba aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba vya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa, ili kuingiza ujazo unaohitaji kisha maziwa hutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotumia umeme kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yanayotiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mwanamke akiwa amesimama nje katika dirisha dogo la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anakabidhiwa chupa ilio na maziwa na mhudumu alieko ndani ya duka hilo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotia huduma ya uuzaji wa maziwa. Akiwa anabonyeza vitufe kuingiza ujazo anaohitaji, kisha bomba dogo hutiririsha maziwa na kuingia katika chombo cha mteja.

Vijana wa kiume wakiwa wanabeba mashine ya kisasa, ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayotiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, wakiibeba na kuisogeza pembeni katika duka kubwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika dirisha dogo, lililotengenezwa kwa vioo, la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Msichana akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuingiza kiasi anachohitaji kisha kukinga katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutelirisha maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma za uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambazo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa unachohitaji.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa inayotolewa sehemu hapo, huku mmoja akiwa ameshikilia kikombe chenye maziwa akinywa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama upande wa nje wa dirisha lililotengenezwa kwa kutumia chuma, akiwa anasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yapatikanayo katika duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa unachohitaji, kulingana na pesa yako uliyoweka katika sehemu ya kuwekea pesa.

Duka lenye mlango mpana ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yaliyohifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao za duka hilo.

Kijana wa kiume alievaa shati la mikono mirefu la rangi jeupe, akiwa anakinga maziwa yanayotoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine ya kisasa inayotoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mfumo, bali mteja huongeza pesa kisha kuandika ujazo au kiasi anachohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, alafu bomba dogo lililopo ndani ya dirisha la mashine hiyo, huanza kutiririsha maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuingiza kiasi au ujazo unaohitaji kisha maziwa huteleleka kutoka katika bomba dogo lililopo katika dirisha la mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amasimama Katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma ni mfano wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile; ng'ombe.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, zikiwa zimepangiliwa katika mstari ulionyooka kila moja ikiwa na picha mbalimbali zilizochorwa kama vile ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalo tiririsha maziwa hayo.

Kijana wa kiume akiwa ameegemea mlango wa chuma uliopo katika duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo kwa chini inasaidia katika usukumaji au uvutaji, ambayo inatoa huduma ya maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba pembezoni kukiwa na mavitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mtoto mdogo akiwa katika duka kubwa ambalo linatoa huduma la uuzaji wa maziwa, akiwa anachagua aina anayohitaji kutoka katika bidhaa nyingi ambazo zinapangiliwa katika rafu la duka hilo.

Kijana wa kiume aliyevaa kofia nyeupe kichwani, akiwa anaingia katika mlango mdogo wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng’ombe.

Kijana wa kiume aliyesimama katika dirisha lililotengenezwa kwa chuma, la duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa akiwa anasubiri kupatiwa huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba. Pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo vina namba vinatumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, ikiwa na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa vimekusanywa sehemu mbalimbali kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani viliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula ikiwa na urembo juu yake, pamoja na makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza za kulia chakula, vitanda vyenye magodoro yaliyotandikwa vizuri, pamoja na makochi yenye vitambaa vya rangi tofautitofauti, vyote vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi nyeupe. Pembezoni kukiwa na madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali ikiwa pamoja na godoro, tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo. Vitu hivyo ni pamoja na makabati ya kuwekea vyombo au nguo, makochi ya kukalia pamoja na meza za kulia chakula.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka safi, kila mmoja ikiwa na mito ikiwa imekusanywa sehemu moja ndani ya chumba kwa ajili ya mauzo.

Vito vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye muundo wa duara, makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro laini na vitambaa vya rangi tofauti tofauti, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwaajili ya mauzo.

Meza ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa na urembo juu yake pamoja na madroo kwa ajili ya kuhifadhia vitu mbalimbali. Ikiwa imezungukwa na makochi ya kisasa yaliyo na vitambaa vyeupe, vikiwa vinauzwa.

Vitanda vilivotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini. Ambapo kuna ngazi inayotumika kupanda kitanda cha juu.

Kitanda kizuri kilicho tengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, kikiwa pamoja na chaga zake kimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambayo hutumika kwaajili ya kulia chakula na matumizi mengine; yenye uwezo wa kukaliwa na watu nane, ikiwa imepakwa rangi ya kahawia inayong'aa vikiwa vinauzwa.

Mafundi seremala wakiwa katika eneo la kazi, mmoja akiwa anachukua vipimo na mwingine akiranda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, kama vile makabati, vitanda, viti, na meza za kulia chakula.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa vimetolewa nje kwaajili ya kuuzwa, ikiwa ni pamoja na makabati madogo yaliyopakwa rangi nyeupe, yakiwa na madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali, pamoja na meza za muundo wa duara.

Vitu mbalimbali vya samani, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa na mito imekusanywa sehemu moja kwaajili ya mauzo.

Vito vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo. Ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya kulia chakula, pamoja na masofa yenye magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimekusanywa ndani ya chumba kimoja, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro yenye vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo ile ya kulia chakula, pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro laini na vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa vinauzwa.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vilivyopakwa rangi nyeusi na kahawia vikiwa vimetolewa sehemu ya nje, kwa ajili ya kuuzwa.

Seti ya masofa iiyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vyeusi, ikiwa pamoja na mito yake ya rangi ya njano; imetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya mauzo.

Msichana akiwa anakagua makochi mazuri, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, pamoja na vitambaa. Vikiwa na mito ya kuegemea tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa pamoja na mito ya kuegemea.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na viti vya kukalia mtu mmoja mmoja pamoja na seti za masofa zenye magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi ya bluu.

Chumba kizuri na cha kisasa cha hoteli kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na mapapmbo mbalimbali ya maua pamoja na taa zilizofungwa juu, na ubao mkubwa unaoonyesha vyakula vinavyopatikana pamoja na bei yake.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mapokezi ya hoteli, akiwa anapatiwa huduma na mhudumu aliyevaa sare za rangi nyekundu, hoteli hiyo ikiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika hoteli nzuri na ya kisasa, akiwa anapatiwa huduma ya chakula na mhudumu aliyevaa sare, akiwa ameshikilia sahani iliyo na chakula.

Mazingira mazuri ya chumba cha hoteli kikiwa na kitanda kikubwa na cha kisasa, kilichotandikwa vizuri mashuka masafi, pembeni kukiwa na taa inayotoa mwanga katika chumba hicho na kiti cha kukalia.

Mteja wa kike akiwa amesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, akiwa anapatiwa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare. Sehemu hiyo kukiwa na mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na maua yanayopendezesha mahali hapo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mama anayeuza bidhaa mbalimbali, zinazotumika katika uandaaji wa chakula ambapo ni nyanya zilivyoiva za rangi nyekundu akizihifadhi katika mifuko.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wanaofanya biashara mbalimbali, pamoja na vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa na bidhaa ambazo zinatumika kwa maandalizi ya chakula kama vile: nyanya, viazi, vitunguu, karoti, pamoja na matunda mbalimbali.

Sehemu ya masoko kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi, wakifanya biashara mbalimbali, mojawapo ikiwa ni uuzaji wa vifurushi vidogo vilivyojazwa mazao kama vile: mchele, mahindi, maharage na vitu vingine vingi.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya soko akiwa ameshikilia gazeti akilisoma, huku akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa maandalizi ya mapishi; akiwa anauza, ambazo ni: nyanya, vitunguu, karoti pamoja na matunda.

Kundi la watu wakiwa katika mazingira ya soko wakifanya biashara mbalimbali, mojawapo ikiwa ni uuzaji wa bidhaa zinazotumika katika maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, vitunguu, karoti na bidhaa nyingine nyingi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula vikiwa vinauzwa, ambavyo ni pamoja na: hoho, pilipili, nyanya, karoti pamoja na matunda mbalimbali.

Nyumba nzuri na ya kisasa ambayo haina kitu ndani, ikiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo na sakafu safi yenye vigae, ambayo inauzwa au kupangishwa kwa mtu atakayetaka kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kibaraza, cha nyumba nzuri naya kisasa ya gorofa mbili, ambayo inauzwa au kupangishwa kwa mteja anayetaka kufanya makazi ya kuishi.

Nyumba kubwa na ya kisasa ya ghorofa mbili ambayo ipo ndani ya ukuta uliotengenezwa kwa maua, ikiwa inapangishwa au kuuzwa kwa mteja anayetaka kufanya nyumba hiyo makazi ya kuishi.

Jengo refu na la ghorofa lililo na vyumba vingi, juu kukiwa na minara inayosaidia katika mawasiliano. Jengo hilo hupangishwa au kuuzwa, ili kufanywa makazi au maofisi kwa ajili ya biashara.

Jengo refu na la kisasa la ghorofa, likiwa na vyumba vingi vilivyo na vioo, ambavyo hupangishwa au kuuzwa, ili kufanywa kama ofisi kwa ajili ya biashara au sehemu ya makazi ya watu.

Jengo zuri na la kisasa la ghorofa mbili lililo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta na geti jeupe, likiwa linauzwa au kupangishwa ili kufanywa makazi ya watu na mteja anatakae nunua.

Duka kubwa na la kisasa ambapo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linauza nguo kwa ajili ya wanaume likiwa na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangilwa, pamoja na suruali zilizoning'inizwa katika rafu ya chuma.

Duka kubwa ambalo ndani yake linamaduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofautitofauti; mojwapo likiwa linauza viatu vya kike, mikoba, pochi ambazo hutumiwa na wanawake.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza vitu mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo kwa ajili ya wasichana. Ambapo ni magauni yaliyoning’inizwa katika rafu za chuma yenye rangi tofautitofauti.

Duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa lina madirisha makubwa yaliotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani kukiwa kunauzwa nguo za aina mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa lenye ghorofa nyingi, ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa, ndani yake kukiwa na maduka madogomadogo mengi, ambayo yamepangishwa na yanauza bidhaa tofautitofauti.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka mengi madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za wanaume ikiwa ni pamoja na suruali zilizonin'ginizwa katika rafu, na masharti yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya ngozi kwa ajili ya wanaume, vyenye rangi tofautitofauti vikiwa vimepangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo, yanayouza bidhaa tofautitofauti. Ikiwa ni pamoja na duka linalouza nguo za kiume, ambayo ni makoti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma, ya rangi tofautitofauti.

Duka kubwa la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayo uza bidhaa tofauti tofauti moja wapo likiwa linauza nguo za wavulana ,ambayo ni makoti pamoja na suruali zilizo ning'inizwa katika rafu za chuma na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo, yanayouza bidhaa tofauti tofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume ambayo ni makoti ya suti, yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza vyakula mbalimbali vya kuoka vilivyohifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa vioo, mfano ni: mikate, keki, pamoja na maandazi.

Duka kubwa na la kisasa lililo na taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigaye, kukiwa kunauzwa bidhaaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vinywaji vilivopangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na zuri la kisasa ambalo linatoa huduma mbalimbali, zikiwemo uuzaji wa vinywaji, ambavyo vipo katika chupa zimepangiliwa katika rafu za chuma vinywaji ni kama vile mvinyo.

Duka kubwa na la kisasa linalouza vitu mbalimbali ambavyo hutumika katika uandaaji wa chakula, kama vile: matunda ambayo ni ndizi na nanasi; pamoja na maharage, mchele; ambao umehifadhiwa katika vikarai vidogo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu sakafu safi, iliyotengenezwa kwa vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile baskeli zilizofungwa katika rafu pamoja na viti vya plastiki vya kukalia.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali yakiwemo mafuta ya kupikia yaliyohifadhiwa katika madumu na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae ambalo huuza bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na wanawake wenye umri wa miaka kumi na sita na kumi na saba, ikiwa ni pamoja na mafuta ya kujipaka yaliyopangwa katika rafu za mbao.